Visanduku vidogo vya dawa iitwayo "R-minyoo". Hutumika kutibu viumbe hivyo vinavyoweza kushambulia wanyama mbalimbali, kama ng'ombe, farsi, pamoja na mbuzi wenye ujauzito; ili kuwazuia wasiwaletee magonjwa yatakayowadhuru.

Chupa za dawa mbalimbali zilizowekwa kwenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao. Hutumika kutibia wanyama pamoja na mimea ili kuleta mazao bora.

Wakulima mbalimbali wa kike kwa wa kiume, wakitoa zao aina ya mahindi kutoka kwenye mabua yake, na kuyakusanya sehemu moja, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni, ili yaweze kuuzwa kwa wanaohitaji.

Shamba kubwa lenye mimea aina ya mipapai ambayo imebeba matunda hayo makubwa, tayari kuiva ili kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo.

Mkulima wa nyanya, pamoja na mtaalamu wa mimea au bwana shamba , akimwelekeza vitu mbalimbali vinavyopatikana katika zao la nyanya na jinsi ya kuzifanya zikue na kuleta matunda bora.

Trekta la kisasa lenye rangi nyekundu, likilima na kutifua udongo, tayari kwa ajili ya kupanda hapo shambani, ili kupata mazao bora na mengi kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa ameshikilia trekta dogo aina katapila, ambalo linatifua shamba tayari kupandwa zao aina ya mpunga kwa ajili ya mazao bora ya biashara.

Bustani kubwa ya kisasa inayotumika kuotesha na kukuzia mbogamboga mbalimbali kwa mfumo wa kisasa, ambao huzalisha na kukuza mimea kwa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali vinavyoweza kusaidia ukuaji mwanga wa jua kwa ajili ya urutubishaji.

Shamba kubwa la mbogamboga aina ya chainizi zilizositawi katika udongo mwekundu wenye rutuba. Hii huonyesha kwamba mazao yatakuwa makubwa na ya kutosha, tayari kupelekwa viwandani kwa ajili ya mchakato mbalimbali.

Mashine ya kisasa inayotumika kuweka nyanya katika vyombo maalum na kuvifunika kwa nailoni, hutumika kuandaa nyanya hizo kwa ajili ya kusafirishwa hadi sokoni kwa mauzo. Pia, mashine hii husaidia kuzuia matunda hayo kuharibika haraka.

Shamba kubwa lililootesha mbogamboga pembezoni, pamoja na udongo uliotifuliwa tayari kwa kupanda na kuotesha mimea mbalimbali, kukiwa na mabomba mengi marefu kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji.

Shamba kubwa au bustani iliyotengenezwa kwa matuta mapana ikitumika kuotesha mbegu mbalimbali za mboga mboga, huku mabomba marefu yakisaidia katika umwagiliaji ili kuweka ardhi yenye unyevu muda wote kusaidia ukuaji.

Daktari wa kiume akiwa amevalia koti jeupe amemshikilia mbwa mdogo tayari kumfanyia majaribio, kumpima na kujua hali ya maendeleo ya afya yake. Hii huonyesha jinsi wanyama wanavyojaliwa kama viumbe vingine muhimu.

Daktari aliyevalia mavazi meupe akiwa na nesi aliyemshikilia mbwa mdogo, huku akifanyiwa uchunguzi na kutibiwa pale alipokuwa ameumia, hii huonyesha kwamba wanyama wanajaliwa kama viumbe vingine vya muhimu.

Nyoka wawili wakubwa mwenye rangi nyeusi na mwingine kahawia, wakiwa ndani ya banda lililowekewa nyasi. Ili kuwakinga na baridi litokanali na sakafu, tayari kwa ajili ya maonesho.